Uwanjani hapa kunaendelea mchezo wa kandanda, wachezaji kwenye uwanja huu wanaonekana kuwa walemavu na wanatumia makongo ya kutembea kucheza. Kando yao kuna kocha wao anayewatazama vile wanacheza.